Kuna mbaba ambaye amesimama mbele ya ubao, ambao ni mweupe na mbele yake, kuna kamera ambayo inamchukua picha. Kando yake, kuna wanaume ambao pia, wamesimama na mlango umefunguliwa na nje pia kuna watu na...

Kuna watu wanne, wawili wamesimama, wawli wameketi chini. Watatu ni wanawake, mmoja ni mwanamme. Mwanamke amekaa mbele ya tarakilishi na mwingine anatabasamu akiangalia mbele.

Baba ameanguka kwenye mjanga na amenyoa ,umbali kuna watu ambao wameketi na pia kuna wenye ambao wamesimama ,chini kuna mjanga na nyasi.